Aina ya kilimo isiyotumia mchanga, bali maji iliyo na virutubishi, imesaidia wakulima wengi hasa wale wasio na mashamba.

Bila wasiwasi, wakulima wanaweza kupanda mimea yao bila kutumia mchanga, bali kwa kutumia maji iliyo na virutubishi.

Ukulima unaotumia maji ya virutubishi kwa mimea inasaidia kwani watu wengi hawana eneo ya kupanda mimea iliyo na mchanga.

Aina hii ya ukulima inasaidia pakubwa, kwani wakati hamna mahali pa kupanda palipo na mchanga, mtu anaweza kupanda mimea yake bila wasiwasi.

Mimea zinazokuzwa kwa njia ya maji yenye virutubishi humea bila wasiwasi na huwa na afya sana.

Aina ya ukulima inayotumia maji yenye virutubishi huchukua sehemu ndogo katika eneo bali mimea nyingi inaweza kupandwa kwa umoja.

Ukulima wa aina hii ni njia ya mimea inayokua bila mchanga kwa kutumia suluhisho zenye maji yenye virutubisho badala yake.

Mimea imetunzwa kutumia maji yenye virutubishi badala ya mchanga. Ukulima wa aina hii inasaidia kwani mchanga haitumiki.

Aina hii ya ukulima pia inachangia pakubwa, na inasaidia kwani, haitumii mchanga, mbali suluhisho zenye maji ya virutubishi.

Matunda yamechunwa na kupelekwa kwenye viwanda. Huko yanaandaliwa ili yawe tayari kuuzwa na kuliwa, na pia hutumika kutengeneza vinywaji.

Hoho ni mojawapo ya viungo inayotumika katika kutengeneza mchuzi. Hii pia inatengenezwa katika kilimo cha kiwandani.

Ukulima wa ndizi umechangia pakubwa mno, kwani kuna aina mingi za ndizi. Ndizi hizi zinatumika kwa kuuza sokoni na kuwasaidia watu kiuchumi.

Vifaranga wamewekwa katika chumba. Katikati yao ni vifaa vya kunywea maji na vifaa vya kuweka chakula. Vifaranga hawa, wanaweza kutumika baadae kwa kuuza, ili kusaidia uchumi.

Nyanya ni aina la tunda inayopandwa kwa njia ya ukulima cha kiwandani. Ukulima wa aina hii imesaidia sana kiuchumi.

Ukulima wa viwandani imesaidia hasa ukulima wa mboga kwani wakulima wanaweza kuchukua bidhaa zao kigulioni na kuuza bila wasiwasi wowote.

Mananasi yamepandwa kwa njia ya utaratibu. Aina hii ya kilimo, ni kilimo cha viwandani ambayo inajumuisha uzalishaji wa viwandani ya wanyama na bidhaa.

Ukulima ya viwandani, umechangia mno kiuchumi, kwani watu wanaweza, kununua na kuuza bidhaa tofauti tofauti, bila wasiwasi.

Kilimo cha viwandani ni aina ya kilimo cha kisasa ambacho kinamaanisha uzalishaji wa viwandani na mazao ya wanyama na bidhaa kote nchini.

Ng’ombe wamesimama kwenye foleni huku wakingojea kukamwa. Maziwa hayo huuzwa na kusaidia mkulima kwa njia mbalimbali.

Ukulima ya viwandani hutumika katika kupanda bidhaa tofauti tofauti kama vile mboga, mahindi, matunda na pia uyoga.

Ukulima wa viwandani hufanya mimea kukua kwa wingi na kukua na rangi nzuri ya kijani kibichi inayopendeza mno.

Kilimo cha kiwandani inachangia pakubwa kiuchumi kwani wauzaji wanaweza kuuza bidhaa vyao na kupata fedha.

Maparachichi hizi, zikishavunwa mashambani, vinapelekwa viwandani ili kukaguliwa vizuri ndiposa ziingie sokoni kuuzwa.

Ukulima unaotumia njia ya umwagiliaji imesaidia wakulima wengi kwani wanaweza kupata mapato yao kwa njia rahisi mno.

Kilimo cha mchele ni mojawapo ya kilimo inayotumika kwa njia ya umwagiliaji. Njia hii inasaidia sana kukuza mimea.

Miradi ya umwagiliaji inaweza kuanishwa kama wakubwa kiwango cha kati au wadogo. Pia inaweza kusimamiwa na mtu binafsi au kwa pamoja.

Njia ya umwagiliaji inatumia mabomba za kisasa zilizo na vitundu vidogo vidogo vinavyotumika kumwagilia maji.

Mfumo huo wa umwagiliaji unaweza kutumika mahali yoyote ile. Mfumo huu unatumika kwa mimea tofauti.

Ukulima wa umwagiliaji hutumia mabomba yaliyotengenezwa kwa usahihi, mabomba hizo hupitia chini kwenye mchanga kuhakikisha mimea imepata maji ya kutosha.

Njia ya umwagiliaji inapotumika kwa njia inayofaa, maji yanatumika kwa uchache na pia mimea inaweza kupata afya.

Miradi ya umwagiliaji, unaweza kuwa chini ya udhabiti wa mtu binafsi au wa pamoja. Mradi huo unahusisha matumizi ya maji yaliyodhibitiwa ili kusaidia katika uzalishaji wa mazao.

Mfumo wa umwagiliaji imechangia pakubwa kwani watu wanaweza kukuza mimea yao bila wasiwasi na kuziuza baadae.

Miradi ya umwagiliaji inahusisha matumizi ya maji yaliyodhibitiwa kutua ili kusaidia katika uzalishaji ya mazao. Wanaweza kuainishwa kama wakubwa au wadogo.

Njia ya umwagiliaji imesaidia pakubwa katika ukulima, hasaa katika ukulima wa mchele. Ambapo mimea inahitaji maji mengi.

Mimea inaweza kumea bila wasiwasi inapokuzwa na kuangaliwa kwa ubunifu, kwa kutumia ukulima wa umwagiliaji.

Njia ya umwagiliaji imechangia pakubwa kiuchumi kwani wananchi wanaweza pata mimea iliyo na afya hata kuziwepo na mvua

Miradi ya umwangiliaji, inahusisha matumizi ya maji yaliyodhibitiwa ili kusaidia katika uzalishaji wa mazao ya mimea.

Miradi ya umwagiliaji imesaidia pakubwa kwani hali ya anga inapobadilika ama vua inapokosa kunyesha maji inayotumika inasaidia mimea kukuwa.

Hali ya anga isipokuwa ya kupendeza. Mimea yanaweza kumea bila wasiwasi kwa kupitia njia ya umwagiliaji katika eneo lolote.

Katika ukulima wa umwagiliaji ,mabango hutumia wasanifu. Bidhaa hizi hutumika ili kupima maji inayotumika.

Mabango huwa hawachwi tu wazi ili maji imwagike bali imewekwa kwa usawa ili maji ya kutosha yaende kwenye mimea.